Tingatinga la Hindai rangi ya njano na nyeusi lipo katikati ya eneo la ujenzi ikiwa karibu na mabomba makubwa ya zege yaliyozagaa ardhini. Majengo ya ghorofa pia.

Mwanamume mwenye suti la buluu na tai la buluu anatembea na mtu wa sheria la Kenya, Wanatembea katika carpet la nyekundu, nyuma kuna polisi aliyevalia brown . Watu wengine wako hapo nyuma pia wanawafuata.

Mwanasiaisa anasalimia watu ili waweze kumpatia mambo mazuri. Naye kuna flegi ya Kenya imewekwa hapo. Kuna wanawake wanayesalimia mwanasiasa huyo wakifurahi. Mwingine amevaa kofia mwanasiasa mwenyewe amevaa kofia pia.

Stakabadhi kutoka idhara ya uhamiaji Kenya ina maelezo ya miadi ya kuchukua paspoti tarehe 25 Oktoba 2022 saa tano asubuhi katika ofisi ya Nyayo House.

Wanaume zaidi ya saba waliovalia suti nyeusi, wanapiga tabasamu, wawili nao wakisalimiana. Nyuma kuna polisi aliyevalia brown na kofia. Mwanamke pia anaonekana hapo kando akipiga tabasamu.

Daraja la maji linalopitisha maji chafu. Kando kuna michanga mingi kando kwa kando. Mbele kunaonekana kuwa na nyumba iliyo nyeupe, kuna poli za stima mtu wa pikipiki pia anaonekana kama amesimamisha pikipiki lake hapo kando.

Wachezaji wa timu wa voliboli, wanasherehekea ya kwamba wameshika boli. Wengine wamevalia nyekundu, wengine wamevalia samawati. Kuna wengine wanajaribu kukimbia ili waweze shika mpira, kuna wengine wanawasherehekea huko wamekaa.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashangilia kuwa wameshinda kikombe, wengine wamevalia sare wa mchezo wa kikapu, lakini wengine hawajavalia huku wakiinua mkono wakishangilia kwamba timu limeshinda huo kikombe.

Mashabiki wa timu la rugby wamekaa wanangojea game lianze. Mwanamke mmoja amevalia sare ya Kenya Airways yaonekana amesimama akishikilia chupa la Tusker. Nyuma yake pia kuna mwanamume amevalia nyekundu akiangalia mwanamke huyo.

Wanariadha sita wanakimbia kwenye uwanja wa mashindano kila mmoja akiwa kwenye njia yake maalum. Wamevalia sare za rangi tofauti tofauti na baadhi yao wana namba za mashindano. Mashabiki hawa wamesimama kwenye jukwaa huku bango likubwa.

Timu ya rugby ya zaidi ya watu ishirini , wanasherehekea walivyoshinda. Trophy yaonekana kuwa na ndovu mbili yanayoshikana hivyo. Nyuma kuna hiyo logo ya Kenya Rugby Union, na Sport pesa.

Watu wamekusanyika barabarani wakibeba bango kubwa linalohamasisha usuluhishi wa migorogoro kupitia mifumo wa kisheria. Bango lina ujumbe kuhusu suluhisho mbadala nchini na idara ya 159 katika katiba la Kenya.

Watu wamekusanyika kwa maandamano ya kisiasa wakiwa na mabango na kofia zenye maandishi p n u kazi iendelee kwa rangi ya bulu na nyeupe. Umati unaonekana kuwa na mpangilio mzuri.

Anayehudumia watu anaangalia tarakilishi lake na karatasi anayofaa kuprocess . Karatasi yanaonekana ni kama saba. Kuna mwingine hao nyuma hapo kando anaangalia karatasi yako kwenye boc . Kuna kashimo kwa hiyo glass ili kastoma aweze kuongea.

Watu watatu wamekaa chini huku wamevalia mavalio rasmi ya mahakama wanahudumia watu. Flag mbili zimewekwa kando kando kwa huyo mwenye ako katikati.

Jukwaa la huduma lina maandishi ya Information Desk na Huduma Centre, likiwa na mtu aliyevaa kofia nyekundu na barakoa, aliozungumza na mhudumu aliye nyuma ya kioo cha wazi.

Wanawake wawili wacheza basket ball timu mbili, moja mmoja amevalia sawati, mewingine samawati deep , mwingine anaangalia kando akishikilia mpira. Anajaribu kudribble lakini mwingine ameshikilia mkono juu ingawapo anatakakuchapa huo mpira.

Mtumishi wa judiciary anapatiana speech yake katika hall . Hio speech inapatiwa na mwanamke aliyevalia sare ya nyekundu naye ameshuka nywele, ametobia maskio anajaribu kuongea huku akitabasamu.

Watu wawili wanaopiga tabasamu wakicheka wameshikiliana mkono moja mwanamke mwingine mwanamume aliyevalia nyekundu, mwanamke naye amevaa kala za kuvutia wanasalimiana wakicheka huku wakiangalia kamera.

Watu wamekusanyika chini ya hema wakihudumiwa kwenye meza ya kitambaa cha kijani. Baadhi ya walioleti wamevaa sare ya benchi wakifanya kazi kama kuandika na kuwasiliana na waliosimama mbele yao.

Mwanaume aliyevalia suti la gray anasalimia watumishi wa judiciary wanne waliovaa sare nyekundu na collar nyeupe. Kando kuna wanaume wengine wanaoangalia na pia kuna mwanawake aliyesuka pia anaangalia wanavyosalimiania.

Umati wa watu wamejaa kwenye uwanja wa wazi, wengi wakiwa na mavazi ya mchezo na kofia. Mtu mmoja aliye mbele amevaa mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya ya mikononi imenyoshwa kanakwamba wanashangilia.

Watu kadhaa wapo ndani ya kituo cha huduma Kenya wakiwa wamevalia mashati meupe yenye mapambo mekundu na vitambulisho. Kaunta mbalimbali zina huduma kama boma yangu na huduma Services.

Watu wanatembea barabarani wakibeba bango kubwa la kampeni lenye picha ya mwanasiasa aliyevalia suti na maandishi , "2017 na Mabadiliko ni Sasa". Mandhari ya nyuma ina miti.

Kuna la watu wamesimama mbele bango lenye nembo lenye maandishi ya HUDUMA KENYA. Mmoja ameshika karatasi, mwingine amebeba mtoto aliyevalia shati jeupe na sketi ya buluu lenye mistari. Maandishi kwenye bango,

Mchezaji aliyevalia athari nyeupe anakimbia ana mpira akifuatwa kwa karibu na mchezaji wa sare nyekundu. Wako kwenye uwanja wa nyasi huku wachezaji wengine wakiwa mbali. Uwanja unaitwa Polisi Circle Stadium.

Upande mmoja una maadishi yanayohusia mambo ya korti ya KENYA COURT ANNEXED ya Kenya. Kando kuna kitu cha kupiga cha our justice , yenye inakaa iko na gold hapo kando ya dhahabu. Kuna picha la cartoon la watu watatu na arrow ya chini.

Mtu ameketi mezani akiwa na kipazasauti mbele yake. Amevalia mavazi ya buluu na nyeupe yenye michoro ya pete nyingi mkononi. Mezani kuna chupa tatu za maji na nyuma kuna nembo judicial service commission .

Watu wameketi kwenye uwanja wa michezo, wakiwa na mavazi ya kawaida. Baadhi yao wakiwa na mashati mekundu na meupe. Viti vimejaa mashabiki na kuna sehemu ya juu yenye paa na safu nyingine za viti.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi, ashikilia bibilia, anatoa kiapo. Kando kuna mwanamke aliyevalia koti na sare nyekundu na kwenye collar white . Anaongea ili arudie maneno anayofaa kusema.

Washabiki wa rugby wanafurahia sana kwenye gemu. Wako watu 215 hapo wanaangalia gemu. Wannne hapo wamefurahia kwamba wanapiga picha. Mwingine ameweka mikono mbili mbele mwengine ameweka peace style wanacheka sana mwengine amevalia flag .

Ofisini, ni kama ni ofisi za E-citizen, kuna customer wawili hapo wanangoja kuhudumiwa naye mwenye anawahudumia customer mmoja ni kama anaonyesha mwingine akaangalie akahudumiwe hapo kando, vile amenyosha mkono.

Wanawake na wanaume wamepiga laini wanangoja kuhudumiwa, naye kuna watoto hapo pia wanangoja kuhudumiwa, wengine wameletwa na wazazi, wanawake wamevaa vitambaa kwa kichwa, wengine hawajavaa, wengi wamevaa sketi.

Wachezaji wa chapa dimba wa timu mbili wako head to head wanajaribu kuchapa hii mpira ili waweza kushinda hii mechi sare nayo ni yellow hiyo timu ingine imevaa red tayari kupiga ball .

Timu la ragbi linafurahia sana kusherekea timu yao, wanawapatia motisha. Wengine wanaonekana wamepiga magoti wanapiga firimbi, amefurahi. Wote wamevalia Kenya.

Timu la Judiciary linapeana neno kwa press watu zaidi ya sita wanapatiana hilo neno. Mwanamke mmoja anaonekana ni kama anaongelesha idadi ya watu, sana sana press .

Watu wanne wamskiza mwenye wa kuhudumia watu pale huduma Kenya e-citizen wanamuangalia wakiskiza maagizo. Mmoja ni kama anampatia karatasi ili aweze kuangalia ajue ni vipi wataweza kusaidiwa wengine wamekaa tuli wakiskiza kinachoendelea.

Wakili wanapatiana neno kwa press wakisema nini kilichoendelea kwenye koti. Kuna placards zimewekwa za protect judicial independence wengine wanasikilizwa hapo wakiangalia vile kulienda na...